Watu wawili ambao ni wanawake wameketi pamoja kwenye chumba kimoja kikubwa ambacho kinafahamika kwamba Huduma Kenya wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na nyekundu kando yao viti zimepangwa kwa mstari.

Watu zaidi ya watano wako uwanjani. Uwanja huu una rangi ya kijani. Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi anaruka mchezo ambao unaitwa mchezo wa kuruka chini.

Watu wanne wako pamoja kwenye chumba. Watatu ni wanaume moja ni mwanamke, mwanaume mmoja ameketi chini mwingine ameinama kuandika kwenye kitabu, Ilhali hao wengine wamesimama.

Watu watano, ambao ni wanaume, wameketi pamoja kwenye ofisi, wamevaa mavazi tofauti tofauti, wawili wamevaa miwani, wako kwenye ofisi ambayo inaitwa Huduma Kenya.

Watu zaidi ya kumi wanaume na wanawake wameketi pamoja, wamevaa nguo tofautitofauti. Wanaonekana kuwa wana furaha kupitia kwa nyuso zao.

Wanaume watatu wako pamoja wawili wamechora bendera ya Kenya usoni moja amevalia kofia wawili wamevaa mashati ya rangi nyekundu. Na mmoja amevaa shati la rangi nyeupe.

Watu zaidi ya kumi, wamekusanyika katika chumba kimoja, ambacho kinafahamika kwamba, huduma center . Chumba hiki kina vifaa tofauti tofauti. Wengi wao wamefaa mavazi ya rangi nyeupe.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja. Watu hawa, wamevaa mavazi tofauti. Wengi wao, wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya samawati na kofia za rangi ya samawati. Wameketi chini. Wengine wamebeba mikono juu.

Watu zaidi ya watano wako pamoja. Mwanamke mmoja ambaye ako mbele anaongea wengine. Wamezivaa kofia za rangi nyekundu ambazo zina maandishi ya rangi nyeupe na ya njano. Maandishi haya ni tuko pamoja.

Watu zaidi ya shirini wako pamoja wanaume na wanawake ,wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti wengine wamesimama wengine wameketi wamekalia viti vya plastiki ambazo zimefunikwa na kitambaa za rangi ya kijani nyeupe na nyekundu.

Wachezaji wawili ambao ni wanaume, wako kwenye uwanja. Mmoja anashangilia kwa vile wamefunga bao. Mwingine ananung'unika kwa sababu wamefungwa bao. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanawasaidia kushangilia.

Wanaume zaidi ya watano ambao ni wachezaji wanaonyesha kuwa na furaha sana kupitia kwa nyuso zao wamevaa jezi ambayo imeandikwa kwa rangi nyeupe 'BANDARI FC'.

Wanaume zaidi ya kumi wamesima ambao ni wachezaji wamevaa jezi ambayo ina rangi nyeupe na nyekundu. Jezi hii imeandikwa KDF.

Watu zaidi ya kumi ambao wamevaa mavazi tofauti wameketi chini kwenye viti ambazo zimepangwa kwenye foleni. Kando yao kuna mwanamume mmoja ambaye ni askari.

Maandishi ya rangi nyekundu, ambayo ni, Jubilee Mbele Pamoja. Kuna ndege mmoja, ambaye ni wa rangi nyeusi. Ndege huyu amebeba tawi mdomoni.

Watu zaidi ya moja, wameketi kwenye viti ambazo zimepangwa kwenye foleni. Mwanaume mmoja, ambaye amevaa mavazi ya rangi ya samawati, amebeba makaratasi yake mkononi.

Watu zaidi ya kumi, wako pamoja, wanaume na wanawake, wamevaa mavazi tofauti tofauti, wanaishangilia michezo ambayo inaendelea kwa furaha.

Watu zaidi ya wanne wako pamoja wanaume na wanawake, wamevaa mavazi tofauti tofauti wamezibeba fomu ambazo zina rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi wanazijaza fomu hizi.

Watu zaidi ya mia moja wako pamoja. Watatu wamesimama mbele, wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mwanaume huyu amevaa suti nyeusi, shati nyeupe, na tai nyekundu. Mwanaume huyu, ni rais wa Kenya.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja, wengine wamesimama huku wengine wameketi, wengi wao wakiwa wamevaa shati nyeupe, wamekuja pamoja ili wapige picha.

Wachezaji zaidi ya watano, wanaishangilia timu yao. Wengine wamesimama, wengine wameketi. Wamevalia jezi za rangi ya samawati na rangi nyeupe na wamevalia viatu vya rangi tofauti tofauti.

Watu zaidi ya hamsini wako pamoja , wanaume na wanawake. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wamebeba mikono yao juu ili kushangilia. Wengine wamevaa mavazi ya rangi ya samawati na wengine mavazi meupe na wengine mavazi ya rangi nyekundu.

Watu wengi, wameketi chini, ilhali, mwanamke mmoja amesimama, mwanamke huyu, amevaa jezi, ambalo lina, rangi tofauti, rangi hizi ni kama, nyekundu, kijani, nyeusi, nyeupe, jezi hili, limeandikwa, Kenya Airways.

Watu zaidi ya mia moja wamekusanyika pamoja, wanazishangilia timu ambazo zinacheza uwanjani, watu hawa wanaonekana wana furaha sana kupitia kwa nyuso zao.

Watu zaidi ya wawili wako kwenye chumba kimoja. Chumba hiki kina kompyuta zaidi ya mbili. Watu hawa wanafanya programu tofautitofauti kwenye kompyuta hii kwa vile wanazifuatilia kwa makini.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja, wanaume na wanawake ambao wako na watoto wao, watu hawa wamevaa mavazi tofauti tofauti wamepanga foleni ili waweze kupata huduma.

Wanaume zaidi ya watano na mwanamke mmoja wamesimama, huku wakimtazama rais Uhuru Muigai Kenyatta akimsalimia mwanaume mwengine ambaye anaonekana akona furaha sana.

Watu zaidi ya kumi wamekusanyika pamoja, wanaume na wanawake, watu hawa ni wa chama cha Kenya Afrika National Union, wanaonekana kuwa na furaha sana.

Watu wanne wako kwenye ofisi ya NSSF Services . Ofisi hii ina vifaa kama kompyuta, watu hawa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe huku wamekalia viti za rangi nyeusi.

Watu watatu na mtoto, wako kwenye ofisi. Ofisi hii ina vifaa tofauti, mfano, kompyuta. Wanaume wawili wamesimama, huku wakiangalia mwanamke huyo akifanya kazi.

Watu zaidi ya ishirini wako kwenye uwanja wa michezo watu hawa wamevaa nguo tofauti tofauti wengi wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya njano wengine wako kwenye viti wengine wako uwanjani.

Watu zaidi ya mia moja, wako pamoja, wamevaa nguo tofauti tofauti, watu wakubwa, vijana, na watoto, mtu mmoja, amebeba karatasi ambayo imeandikwa, R Azizia FC, nyuma yao, kuna miti ya rangi ya kijani.

Watu saba wamekusanyika pamoja, wanne ni wanaume, watatu ni wanawake, wawili wao wamevaa miwani, wanaume hawa wanne wote wamevaa suti, wote wanamskiza mwanamke akiongea.

Chumba kimoja, ambacho kinafahamika kwamba, Huduma Kenya. Kuna watu tofauti, wanaume na wanawake. Wote wamevaa barakoa. Barakoa hizi ni za rangi ya samawati na nyeusi. Ndani, kuna mashini aina tofauti.

Watu saidi ya kumi wanashangilia mchezo wamevaa jezi za rangi ya njano ambayo ina misitari mieusi, wako na kofia ambayo iko na rangi ya njano na nyeusi.

Watu zaidi ya watano, wako kwenye uwanja, ambao una rangi ya kijani. Mwanamke mmoja, ambaye amevaa jezi limeandikwa ,Bandari FC,amekibeba kitambaa, ambacho pia kimeandikwa, Bandari FC.

Watu zaidi ya mia moja, wako pamoja, wanne wamesimama mbele, wanaume wawili na wanawake wawili. Mwanamume mmoja, ambaye anaongea, amevaa suti nyeusi na shati nyeupe. Kando yake, kuna mwanamke ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili ambao ni wachezaji, wamevaa mavazi tofauti tofauti. Mmoja amevaa jesi la rangi ya samawati na mwingine amevaa jesi ya rangi nyekundu na nyeusi. Wako uwanjani ambao Una rangi ya kijani.

Uwanja wenye rangi ya kijani umechorwa mistari meupe. Uwanja huu na wachezaji wa timu mbili, timu moja imevaa mavazi mekundu na timu nyingine imevaa mavazi ya rangi ya njano. Kwa umbali kuna mashabiki ambao wameketi.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja wanaume na wanawake. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wengi wao wamebeba mikono juu huku wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Wanaonekana wako na furaha sana.

Watu saidi ya kumi wamesimama kwenye foleni wanne wakiwa ni wanawake na wengine ni wanaume, wanne wao ni mawakili kwa vile wamevaa nguo ambazo zinaashiria kwamba wao ni mawakili .

Watu wawili wako ofisini. Ofisi hii inaitwa four Immigration Officer Passport Application . Ofisini, kuna mashine kama komputa. Watu hawa mmoja ni mhudumu na mwingine ni mhudumiwa.

Wanaume zaidi ya watano, wako pamoja. Wengi wao wamevaa masuti ya rangi nyeusi. Mbele yao, kuna neno ambalo limeandikwa ODM, ambalo ni la rangi ya chungwa. Nyuma yao, mwanaume mmoja ambaye ako kwa picha ameshika kipazasauti.

Watu zaidi ya mia moja, wanaume na wanawake, wamekusanyika pamoja, ili kushuhudia michezo ambayo inaendelea. Watu hawa, wamevaa mavazi tofauti tofauti.

Watu zaidi ya watano wako pamoja ambao ni wachezaji, wamevaa mavazi ya rangi ya njano na kijani, wanafuraha kwa vile wamefunga bao, nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekaa.

Watu zaidi ya watano wako kwenye uwanja ambao una rangi ya kijani. Watu hawa wanacheza mchezo ambao unafahamika kwamba mchezo wa kuruka chini. Nyuma yao kuna rangi tofauti kama vile nikundu, nyeupe, kijani.

Watu zaidi ya mia moja wako pamoja wamevaa mavazi tofauti tofauti, wanawatazama wachezaji ambao wako uwanjani wa timu mbili, wamevaa mavazi tofauti za rangi ya njano na rangi nyekundu.

Watu zaidi ya watano ambao wamevaa mavazi tofauti wameketi chini kwenye viti ambazo zimepangwa kwenye foleni, kuna wanawake wawili ambao wamesimama, mwanamke mmoja amevaa shati nyeupe na mwingine amevaa sweater ya rangi nyeusi.

Wanaume zaidi ya watano wamesimama nje wa nyumba ambayo imeandikwa department of immigration services passport control office .Wanaume hawa wako na mazungumzo.

Watu zaidi ya wanne wako ofisini watu hawa ni wanaume na wanawake wamevaa barakoa ya rangi ya samawati nyuma yao kuna kuta mmoja ambao umeandikwa Huduma Kenya.